Ni katika kitanda cha hospitali kimetandikwa kwa leso jeupe. Kuna manesi wawili wameshika watoto wanaonekana kuwa mapacha. Wamefunikwa kuna mama anayewaangalia na madaktari hao wamevaa sare nyeupe na yenye rangi ya samawati.

Kuna mgonjwa na daktari katika chumba cha wagonjwa. Mgonjwa amelala, amejifunika kichwa. Anaonekana kushikiwa kifaa cha kumpashia hewa na daktari . Daktari huyu amevaa barakoa, amevaa glavu . Kuna mashini nyuma yao. Mgonjwa huyo anaonekana mwenye.

Kuna mikebe mingi ya dawa ina maandishi yenye rangi tofauti tofauti kwa mfano kuna lyoki ambayo inaondoa maumivu, inaleta hasia, kuna ikiti kuna nzekambili kuna ndeja imefunikwa kuna maandishi mengine, kuna michoro.

Kuna daktari watatu na mgonjwa aliyelala, yaonekana wanamfanyia oparesheni, wamevaa barakoa, wamefunika vichwa vyao, wamevaa koti, wamevaa galavu , wanaonekana wenye kutilia umakini kwa macho yao, kumtazama mgonjwa, mmoja anaonekana anayeshika mashine ya kumpasua mgonjwa huyo.

Kuna chumba kidogo kina dirisha kimewekwa paa ya mabati, kimejengwa kwa mawe, kina maandishi, kuna watu wanaoteka maji kutoka kwa bomba kuna mitungi.

Ni katika chumba cha wagonjwa, mgonjwa amelazwa, amefunikiwa, kuna madaktari watatu anaofanyiwa oparesheni wamevalia barakoa, wamefunika vichwa vyao, wamevaa kabuti wamevaa nglovu.

Kuna watu wanne wamevaa barakoa. Wawili wanaosha mikono yao kutumia maji iliyo kwenye tenki. Wawili wamesimama kando. Kuna chumba kando yao. Kuna majani, kuna maua, kuna aina ya mikebe.

Kuna daktari ako kwenye chumba, kuna aina ya dirisha. Ameshika sindano, anavuta dawa kutoka kwenye mkebe wa dawa, amevaa barakoa, amevaa koti ya rangi ya manjano, amevaa nguo jeupe.

Kuna watu waliosimama kwa lami. Kuna mporomoko wa udongo, kuna maji ,kuna aina ya kichaka, kuna mifereji.

Kuna mkebe rangi nyeupe una rangi nyeusi kwenye maandishi maandishi haya yanasema kua ni tembe za tendo la ndoa kuna tarehe kumi na tano, kuna maandishi mengine kando ya tarehe.

Kuna watu wengi, wengine wako juu ya chumba kilichoonekana kuporomoka. Kuna mawe, kuna mchanga, kuna mbao, kuna vyumba vingine kando vilivyosimama havijaporomoka. Kuna watu waliovaa kufunika vichwa vyao. Wanaonekana wenye kufanya kazi za ujenzi.

Kuna watu wawili, mama mmoja amelala kwa mgongo, amejifunika leso, mwingine amemshika tumbo. Amelalia aina ya godoro.

Kuna bustani linalochomeka. Kuna watu wawili walioshika vifaa vya kuzima moto. Wanaonekana kujifunika vyema. Wamebeba begi mgongoni. Wamefunika vichwa vyao. Moto ni mkubwa kwenye bustani hii.

Kuna watu wawili wanaoteka maji kutoka kwenye shimo. Kuna mawe, mchanga kuna mitungi mitatu wanaonekana kukua kumekauka

Kuna madaktari wawili, kuna mgonjwa, mgonjwa amelala akiwa ameangalia juu, amefungua kinywa chake, madaktari hawa wana vifaa wanavyo vipenyeza kwenye mdomo wake, wamevaa barakoa wote wamevaa glavu kuna kijimeza, kuna vifaa vilivyoekelewa juu ya meza kuna mlango.

Kuna mama na mtoto wamevaa barakoa. Wanaosha mikono. Mama anafungulia bomba kuachilia maji ili mtoto aoshe mkono. Maji iko kwenye tenki.

Kuna watu wanne, wawili waonekana wafanyikazi wa afya, kuna mbomba la maji, kuna ndoo mbili kuna, mlango ulio funguliwa kuna madirisha.

Kuna Daktari na mgonjwa aliyekaa daktari amesimama anaonekana anayemtafuta mishipa ya damu kwenye mkono wake, amemshika kwa mkono wa kulia na mkono wakushoto, daktari huyu amevaa saa ,amevaa miwani mgonjwa amenjifunika shingo kwa skafu, kuna vijitabu nyuma yao, kuna viti.

Ni kwenye chumba cha wagonjwa .Mgonjwa amelala kwa kitanda, amejifunika. Kuna madaktari wawili, mmoja amevaa barakoa ,mmoja amevaa glavu, wote wamefunikq vichwa. Kuna mashine, kuna kitanda cha mgonjwa.

Kuna mtu aliyevaa koti jeupe, ameshikilia kijipampu. Amevaa kofia kwenye kichwa yake. Amevaa barakoa. Kuna mitungi mingi ya gesi iliyosimamishwa. Kuna madirisha.

Kuna watu waliosimama, kijana anaonekana amejifunika kwa leso, kuna daktari anayemdunga mgonjwa sindano kwenye bega ameweka bega lake inje. Mgonjwa huyu amevaa barakoa, daktari ana haina ya pamba anayowekelea juu ya bega lake karibu na mahali anapopenyeza sindano.

Kuna mto. Kuna watu wanaotembelea juu ya mto huo, wanaonekana maji kuwafika juu ya magoti, wameshika viatu. Kuna manyumba, kuna mchanga. Kuna watu wengine kando ya maji.

Kuna watu waliopiga foleni. Waonekana wenye kuchukua msaada. Kuna wengine walio karibu na vifaa, kuna mitungi, kuna miti, kuna aina ya gari iliyo na vibuyu juu.

Kuna dakitari anam hudumia mgonjwa kwenye meno ama kinywa chake amevaa glavu, amevaa barakoa, kuna wengine walio simama kando moja amebeba mkoba mkononi.

Kuna mtu aliyeinua mkono wake, amepanua mdomo, amevaa shati lenye rangi ya samawati. Kuna tanki nyingi nyuma yake imeandikwa. Kuna aina ya maandishi iliyoandikwa hatua za maji na imeonyeshana picha ya mguu imekanyaga.

Kuna mtoto anachanjwa ameshikwa na mamake. Kuna watu wanne. Kuna meza. Kuna shuka nyeupe. Wawili wameketi, wawili wamesimama. Waliosimama wamevaa rangi ya manjano kwenye koti zao. Mmoja amevaa kofia. Mtoto huyu hajavaa kofia, hawajavaa barakoa.

Kuna daktari aliyevaa koti jeupe ameshika sindano anamchanja mtoto, mtoto huyo ameshikwa na mama hawaja vaa barakoa. Kuna vijikaratasi kwenye ukuta, kuna meza ,kuna kiti.

Kuna watu wawili wamekaa kwenye kitanda, kuna nguo kwenye ukuta kuna zingine, kwenye sakafu, kuna runinga imeekelewa kwenye meza, wanaonekana wanaongea, moja ameshika kitabu, mwingine anamwangalia.

Kuna watu wawili, wote wamekaa kwenye viti, mmoja amevaa barakoa, mwingine hajavaa, kuna mashine ya kumtazama macho, daktari anamtazama mgonjwa, wako katika chumba.

Kuna nyumba za mawe, kuna nyumba za mabati, kuna nyumba ambazo zimebomoka. Kuna maji chafu yanayoonekana ikipitia hapo. Kuna nguo juu ya nyumba hiyo. Kuna vijiti, kuna vibanda vinavyoonekana kubomolewa. Kuna uchafu mingi kwenye eneo hili.

Kuna maandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyekundu kwenye kijikaratasi cheupe. Yamewekwa katikati ya miti miwili ambayo ni ya rangi ya kijani. Kuna mzee ambaye anasoma maandishi haya, yameandikwa:Dawa za mapenzi, nguvu za kiume, kufunga mke au mume dhidi hawa. Amepeana namba yake 0714000027.

Kuna watu wawili, mmoja ameshika mtoto miguu, mwingine kamshikilia mikono. Kuna mpira umekaa juu ya samawati, kuna mashine kando yao, kuna ukuta, kuna paa.

Kuna mashine, kuna mwanga zinawaka, kuna daktari ambaye amesimama, amevaa barakoa, amevaa miwani, amevaa glavu, ameshika mashine anayomuingiza kwa mdomo ya mgonjwa. Mgonjwa amelala ameangalia juu, amelala kwenye kitanda, amefunikwa.

Kuna daktari aliyeweka stetoskopu. yake kwenye shingo. Anaskiliza kifua cha mtoto. Mtoto huyu amelazwa kitandani. Kuna mashine. Amevaa nguo yenye rangi ya samawati. Mtoto huyu amefungwa mkono. Mtoto huyu hajafunikwa kichwa. Mtoto huyu amelala kichwa yake imeangalia.

Kuna madaktari wanaonekana wakifanya oparesheni. Wamevaa glavu, wamevaa barakoa wote, wamefunika vichwa vyao, wamevaa nguo zenye rangi ya kijani. Kuna vifaa vingine vilivyoekelewa juu ya kijimeza. Kuna kijikabati kilicho nyuma yao chenye rangi ya samawati. Pia kuna wengine ambao wanawatazama.

Kuna watu wengi, kuna manyumba zimebomolewa, kuna mabati, kuna takataka huko chini. Watu wameelekea upande mmoja, wengine wametawanyika, kuna manyumba za mawe ziko na paa za mabati. Kuna watu walioketi, wengine wamesimama.

Kuna daktari anbao wanachanja watu wanevaa barakoa, wamevaa glavu, kuna meza, kuna ndoo nyeupe, kuna viti.

Watu kuna mmoja ameshika mwingine sikio, anaonekana anaangalia kitu ndani ya sikio amevaa miwani, amevaa koti jeupe, wengine wameketi, anaehudumiwa amevaa koti jeusi.

Kuna daktari ambaye anatoa dawa akiweka kwa sindano, ana koti jeupe, akona barakoa, amefunika kichwa na mama aliyeshika mtoto anamwangalia daktari ameketi kwa kiti kuna nyumba ambazo zimejengwa kwa nyasi na miti kunaonekana miti iliyokauka.

Kuna mtu anayenyunyuzia mimea. Amevaa kaptula. Amevaa fulana yenye kofia na amejifunika nayo kichwani mwake. Kabebe kifaa ambacho kinatoka kitu ambayo ananyunyuzia mimea yake. Inaonekana ni shamba kubwa.

Ni darasani kuna wanafunzi wamekaa kwenye locker kuna mtu anayewaongelesha amesimama amevaa nguo jeupe na jeusi. Kuna maandishi kwenye ukuta, kuna madirisha, wameshika vijitabu ambavyo wameinua juu. Kuna maandishi mengine nyuma yao.

Kuna watu wawili wamejifunika wamefaa nguo za machano na kilafu chekundu moja kashika mtungi zenye rangi samawadi mwingine ameshika kifuniko cha ndoo ambayo ni nyeuzi Kuna mtugi nyekundu kana tangi siliso juu Kuna ukuta Kuna mitungi mingi.

Kuna mtu mmoja, anaonekana akitembea akiwa amebeba mkoba, aliyoweka kwenye bega lake, amevaa koti ya manjano, kuna maji, kuna miti.

Kuna watu wanaoteka maji, kuna mitungi mingi, kuna watoto ,kuna nyumba, kuna miti iliyokauka, kuna rangi ya kijani inayoonekana kwa umbali, kuna sakafu, maji.

Kuna daktari anayemhudumia mgonjwa kwenye meno yake, amevaa glavu, amevaa barakoa, mgonjwa huyo amelala, kuna aina ya kabati ambayo imewekelewa vitu juu yake, kuna kiti.

Kuna watu waliosimama juu, inaonekana kuna mporomoko, kuna maji inayopita, miti iliyobebwa na maji haya, kuna mitaro, kuna watu wameinuliwa ili kuweza kuona, kuna mtu aliyevaa nguo nyekundu, mwingine aliye na nguo nyeupe.

Kuna watu ambao wanaonekana wako majini. Jumba liko kwenye maji wanajaribu kuliinua, wengine wanangangana kulishika ni jumba ya nyasi kando yake wameeka leso.

Kuna watu wawili waliyofunga leso, wamevaa fulana, wamefunika vichwa zao. Kuna mawe mingi. Kuna ngombe aliyekufa hapo juu ya mawe. Kuna miti iliyoonekana kunyauka. Kuna jua mingi iliyowaka.

Kuna daktari anayemhudumia mgonjwa , mgonjwa huyu amepanua kinywa chake wazi , daktari amevaa glavu ,amevaa barakoa , amevaa koti jeupe anaonekana ako katika chumba ambacho kuna vijikabati kando yake yameekelewa vitu zingine , mgonjwa amevaa nguo nyeupe ,kuna kiti kando yake.

Kuna vitanda vya hospitali vingi, kuna wagonjwa, kuna daktari aliyesimama kando ya mgonjwa, kuna televisheni inayoonyesha mtu. Kuna paa, kuna sakafu vimetandikwa kutumia shuka nyeupe, pia kuna zingine nyeusi za kuwekelea kichwa.

Kuna mama anayeosha mkono kwenye tenki la maji, kuna ndoo nyeupe ambayo maji hiyo inaenda, kuna mtoto anayemwangalia, kuna kiti, kuna vibanda, kuna watoto wengine waliokaa kando, kuna manyumba.

Kuna chupa ya dawa iko kwenye kijisanduku chake na maandishi yalio andikwa kwa rangi nyeusi imeandikwa kuwa ni ya matumizi ya kunywa pekee yake ni gramu mia mbili kwa kila mililita tano.

Kuna mama aliye mshika mtoto mguu, mtoto anataka kuchanjwa na daktari, daktari ameshika sindano, amemwangalia mtoto, hawaja vaa barakoa, wengine wako kando yao, kuna maktaba juu yao, wameketi.

Kuna baiskeli, kuna vichupa kuna maandishi kwenye ubao, kuna sakafu, kuna jeneza lilioekelewa hizo chupa.

Kuna watu wawili kwenye hii picha, daktari na mgonjwa. Daktari anamchanja mgonjwa, wamevaa barakoa wote. Mgonjwa ameekelea mkono wake juu ya meza. Juu ya meza kuna vifaa ambazo zimewekelewa juu. Anatumia sindano anamchanja kwenye bega lake.

Watu watatu. Wawili waliovaa barakoa, mmoja hajavaa barakoa. Kuna kijisimu juu ya meza. Kuna vitabu juu ya meza. Kuna meza. Kuna aina ya kamera. Kuna kijikabati kilicho kando yao ambacho kimewekelewa vijitabu juu. Mmoja anaonyeshana akijaribu kubonyeza kitu. Wengine wanamtazama.

Kuna watu watatu daktari, mtu aliyeshika mtoto mtoto anachanjwa daktari ameshika sindano. Aliyeshika mtoto amevaa barakoa mtoto anapanguzwa kwenye bega lake. ALiyeshika mtoto ameketi daktari amesimama. Kuna dirisha kuna chati iliyo kando yao.

Kuna watu wawili. Chumba kilichokandao kimeandikwa "Choo". Kina onekana ni cha shule. Kuna mahali ya kuoshwa mikono kumeandikwa "Osha mikono yako hapa". Watu wawili wanaonekana wanaongea.

Kuna mgonjwa aliye lala kitandani amepandisha mguu moja juu, kaonekana na damu katika mguu yake, kuna watu wengine kando yake, kuna madaktari wanao angalia, wapo katika chumba ambacho ni ya hospitali kuna vitanda vingi.

Kuna watu wawili, moja anayechanja na mwingine anayechanjwa wote wamevaa barakoa, moja ameketi mwingine anaonekana amesimama. Kuna maandishi nyuma yao, wote wamevaa.

Kuna madaktari wawili na mgonjwa madaktari wamevaa barakoa wamejifunika macho na vichwa. Wamevaa glavu wanamhudumia mgonjwa ambaye amepanua mdomo wake anamwangalia meno kuna vijikebe viko juu kwenye kabati, mgonjwa amelala.

Kuna watu waliokaa chini, kuna mmoja ambaye anaonekana anawaongelesha, kuna nyumba zilizo kando, kuna miti wanaonekana ameshika kitabu amejifunika kichwa, wengine wanakaa...

Kuna watu waliovaa sheti lenye manjano, kuna meza, kuna vijitabu juu ya meza, kuna kijibao ambalo limeandikwa "KENYA UKIMWI BIASHARA" wanaongea, wanakinga ,wanarekebisha

Kuna mama ambaye amemshika mtoto, amelala kwenye kitanda. Kando yake kuna kijikabati kidigo kimeekelewa kitabu . Mtoto amevalishwa kofia, anaonekana mwenye usingizi. Kando yake kuna mashine, kuna meza.

Wana daktari anayeonekana anamchanja mtoto, mtoto ameshikwa na mama, mtoto analia, wote wanafunika vichwa vyao. Wako katika hospitali.

Kuna madaktari wawili, wamevaa glavu, wamevaa barakoa, wako na vyombo ambavyo wamemwekelea mgonjwa kwenye meno yake. Mgonjwa amepanua mdomo, mgonjwa amelala akiangalia juu. Kuna vifaa vilivyowekelewa juu kando yao. Mmoja anafanya, mwingine amemshikia.

Kuna kijana ambaye ameeka mkono wake kwenye utosi. Ameshika na mkono wake mwingine kwenye kwapa. Kuna nyumba iliyoonekana imebomoka na ingine imesimama tisti. Kuna mawe mingi katika eneo ambalo kijana huyu amesimama.

Kuna mtu ambaye amevaa barakoa, amefunika kichwa yake ,ameshika mkoba wa dawa. Kuna chupa zilizo pangwa juu ya meza, kuna meza amesimama.

Kuna watu wawili, mmoja anachanjwa ,mwingine anachanja anayechanjwa amekaa chini ya kiti, anayemchanja amesimama wamevaa nguo ziko na rangi ya manjano ingine iko na rangi ya samawati ,wako katika hospitalini ,anatumia sidano anaonekana kafunika uso wake.

Kuna daktari amevaa barakoa, amevaa miwani amevaa kohi jeupe mkono wake wa kulia ameshika sindano, mkono wake wa kushoto ameshika chupa la dawa anatoa dawa hili kwenye chupa kuweka kwenye sindano .

Kuna seng'eng'e, kuna watu watano ambao wako kwenye pipa. Wanaonekana wenye kuchukua pipa hizi. Kuna moto inayowaka kando, kuna majumba kando yao, kuna barabara.

Kuna daktari aliyevaa sare ya samawati anamchanja mtoto ambaye ameshikwa na mama yake kwenye mapaja yake. Mama amekaa chini. Mama na daktari wote wamevaa barakoa, kuna viti katika chumba walicho kuna meza, kuna vitabu , kuna maandishi kwenye vijikaratasi ukutani.

Kuna mama ambaye anamshika mtoto, anayepewa chanjo na daktari. Daktari huyu amevaa koti lenye manjano. Wamevaa barakoa wote, kuna mwingine anaonekana akimchukua video ama picha, kuna kijimeza ambayo imewekelewa vitu, mama ameketi.

Kuna watoto watatu waliobeba chupa. Wanafungulia maji iliye katika tangi la samawati ambalo limeandikwa wanakunywa maji safi. Kuna mama ambaye anaangalia jinsi watoto hawa wanavyofanya. Tangi hii imeekelewa juu ya kitu aina ya

Kuna mama ameshikilia simu kwa mkono wake wa kulia anamtazama daktari akimchanja mtoto. Mtoto amelalia leso jeupe. Daktari anaonekana akimchekesha mtoto. Amevaa nguo ya samawati, hawajavaa barakoa wote. Mtoto amevaa kofia jeupe.

Kuna nyumba ya nyasi ,kuna mitungi kuna jungu kuu iliyo juu ya miti iliyokauka, kuna mti moja inayoonekana kwa umbali ya rangi ya kijani.

Kuna mawe mingi, kuna mlima, kuna miti iliyokauka, kuna mchanga, kuna mawingu meupe, anga yaonekana yenye rangi ya samawati.

Ni katika uwanja Kuna watu Wana ambao wamepanga foleni wamevaa barakoa wanapewa chanjo Kuna gari.

Kuna watu watatu, mmoja amekaa kwenye kiti, ametoa fulana yake mkono mmoja anapata chanjo. Wote wamevaa barakoa, wawili wamesimams. Kuna container ya samawati iliyo juu ya meza. Kuna maandishi nyuma yao ambayo imeandikwa pata chanjo kaa chonjo

Kuna mashine, kuna madaktari wawili waliovaa koti la samawati na nguo nyeupe, kuna vitanda ambavyo watoto wadogo wamelalishwa, watoto hawa hawana nguo, wameekewa mipira ya dawa.

Kuna watu waliosimama wamevaa koti zenye rangi ya samawati na nyeupe. Kuna mikoba miekundu kwenye sakafu. Wanaonekana wanafunzwa kitu. Wameshika vijibendera.

Kuna madaktari wawili wanamwangalia mgonjwa meno. Amefungua mdomo. Madaktari wamevaa barakoa. Wamevaa glavu. Mgonjwa amelala. Madaktari wamesimama. Daktari mmoja ameinua kitu kwenye mkono wake wa kulia.

Kuna mtu aliyemshika mtoto mdogo, mtoto huyu amefunikwa kwa leso, amevaa glavu aliyemshika, hajavaa barakoa. Kuna ndoo ya manjano iliyo kando imeandikwa sukuma, kuna maandishi kando yake, kuna milango.

Kuna container zilizojazwa bidhaa. Zimepangwa zikiwa zimelaliana kuna aina ya chupa za dawa ambazo zimepangwa. Kuna picha za mama amebeba mtoto anaonekana amepiga magoti akiomba, kuna picha ya mzee, kuna picha ya mkono.

Kuna nyumba iliyobomoka, kuna miti, kuna mawe, kuna nyumba ingine imesimama, kuna watu, kuna mtu aliyeshika simu, kuna nguo zilizoanikwa kando ya nyumba lililo bomoka, kuna.

Kunaonekana ni usiku, bustani lachomeka. Kuna moto kwa sehemu nyingi ,Kuna miti bado ambayo haijachomeka. Kuna miti yenye rangi ya kijani.

Kuna kibuyu chaoonekana kuwa na kitu ndani kilicho na rangi nyeusi. Kuna kifuniko chekundu, kibuyu chenyewe ni cheupe kinamaandishi dawa safi ya epilepsy .

Kuna madaktari wawili wanamtibu mgonjwa mgonjwa amelala ametasama juu wamefaa barakoa wamefaa kilofu Kuna mashini Kuna kiti Kuna kabati kuna pa.

Ni katika hospitali. Kuna mashine mingi. Kuna troli. Kuna madaktari wawili. Kila mmoja yuko kwenye bench yake. Mmoja anaonekana, anayemchanja mtoto, amevaa barakoa, ameinama. Mwingine amesimama. Kuna dirisha. Kuna aina ya vitanda.

Kuna daktari anayemchanja mgonjwa. Amevaa barakoa, amefunika kichwa, amevaa glavu, amevaa koti na mwingine anayemtazama. Mgonjwa amelala kwa kiti kuna kitanda kingine kando ya aliyesimama.

Kuna daktari amefaa barakoa smefunika kichwa amefaa kilofu amefaa nguoa ya rangi samawadi ameshikilia mashini kwenye mkono wake wa kulia mashini hili Iko na aina ya kiti kuna faa Kuna aina ya delevisheni iniyo juu.

Kuna daktari ameshikilia sindano kw mkono moja na dawa kwenye jupa amefaa kofia nyeupe amefaa koti ya rangi ya machano Kuna mama ameshika mtoto Kuna leso kuna kiti.

Kuna dawa ya miligramu mia tanao, kuna tembe tano kwa kila dawa, zote ni kumi, kuna maandishi ya kumi kwa tano, kuna maandishi ya manjano

Kuna daktari na mgonjwa. Daktari anamchanja kutumia sindano, hajavaa barakoa, hana glavu, amemshika kwenye bega, amevaa koti jeupe.

Kuna daktari na mgonjwa, mgonjwa amelala, ameekelewa mashine ya kumpa hewa ,amefunikwa kichwa, daktari amevaa glavu, amemshikia mashine hiyo, amevaa barakoa, kuna mashine, kuna kitanda.

Kuna vijiti vidogo vitigo Kuna panga Kuna mikepe na kifuniko chekundu kifuniko cha machano kifuniko ya samawadi Kuna mama alieye kati Kuna kijigunia Kuna leso.

Kuna daktari na mgonjwa. Mgonjwa amelala, amewekewa mashini ya kumpa hewa. Amefunika kichwa. Daktari amevaa barakoa, amevaa glavu. Kuna mashine nyuma yake.

Kuna watu wawili waliosimama inje ya choo, choo hiki kinamaandishi ya jina shule na maandishi ingine ya osha mikono yako hapa, kuna vibando ya maji kuna milango ya choo imejengwa.